Mchezaji huyu mwanamke ni mchezaji wa taifa la nchi ya Kenya. Mcezji huyu ni mchezaji aliye na ulemavu ambaye anaonekana kando na ulemavu wake anauchez mpira huo wa kandanda au soka. Anaonekana mwenye bidii zaidi ili kuonyesha kwamba kando na ulemavu wake anaweza kufanya shughuli nyinginezo.

Kitabu hiki cha mwanafunzi cha Kiswahili gredi ya pili kinaonyesha picha ambayo ina watu wawili ambao wamepanda kwenye farasi. Kitabu hiki pia kimechapishwa na KICD ambacho hutumiwa na wanafunzi ili kusoma Kiswahili. Kinaonyesha kwamba watu hawa wawili wamepanda kwenye farasi na kutumia farasi kama njia ya usafiri.

Mwanariadha huyu ambaye anaitwa Samuel Mushai ni mwanariadha ambaye ana upungufu wa kuona au ni kipofu. Yupo kwenye riadha yake ambayo anapishana na kuongozwa na msaidizi wake anayeitwa Jean Kipchumba. Huyu ni mchezaji au mwanariadha wa nchi ya Kenya.

Kwenye shule hii kuna madarasa ambayo kuna madawati. Kwenye darasa hili walimu wamepanga chati kwenye ukuta huu. Chati hizi zinawasaidia wanafunzi wanaposoma ili kuweza kurejelea yale ambayo wamesoma. Dawati hizi zimepangwa kwenye makundi kuonyesha kwamba wanafunzi hawa husomea kwenye makundi.

Hapa ni shuleni ambapo tuko ndani ya darasa. Tunaona kwamba hizi ni karatasi za mwalimu. Karatasi hizo za mwalimu zinaonyesha vitu ambavyo mwalimu huyu anaenda kufunza watoto wake au wanafunzi wake. Kwenye karatasi hizi tunaonyeshwa vile vitu ambavyo mtu anaweza kuishi bila na vile vitu ambavyo mtu anafaa kuwa navyo ili aweze kuishi.

Hapa ni shuleni ambapo shuguli za masomo zinaendelezwa hapa. Hapa ni darasani ambapo mwalimu na mwanafunzi hupatikana. Leo inaonekana kwamba mwalimu huyu atafunza kuhusu somo la kiswahili ambapo atafunza matumizi ya sarufi kwa kutumia matumizi ya hiki na hivi.

Hapa ni shuleni ambapo kuna jengo kubwa la wanafunzi kusomea. Kuna bango ambalo linaonyesha wageni wanafaa kupita ofisi fulani ili kuweza kuelekezwa jinsi ya kutembea shuleni humu. Shuleni hapa ni mahali ambapo watu wanapata kusomea makosi zao ili kuweza kuwa walimu au madaktari.

Hapa ni uwanjani ambapo shughuli za riadha zinaendelezwa hapa. Wanaoshiriki kwa riadha hii ni watu ambao wasio na uwezo wa kuona au vipofu. Vipofu hao wanaongozwa na watu ambao wanaweza kuona ili wakapewe mwekeleo sahihi ili kuweza kushiriki kwenye mashindano haya.

Habari hii imechapishwa kwenye kuta ili kuonyesha maana ya misitu, umuhimu wa misitu na aina tofauti tofauti ya misitu nchini Kenya. Habari hii inatueleza jinsi ambavyo tunaweza kutunza misitu yetu nchini kwa kutokata miti. Pia inatueleza jinsi ambavyo miti hutusaidia na misitu hutusaidia. Inatuonyesha kwamba misitu ni sehemu ya wanyama pori ambapo huishi na kuhifadhiwa.

Hawa na wanariadha ambao wanafanya mazoezi kwenye uwanja huu ili kuweza kujitayarisha kwa mashindano ya riadha ijao. Wanariadha hawa kunaonekana kuna wanawake wawili na wanaume wawili. Wanariadha hawa wanaonekana kutia bidii zaidi ili wakaweze kupata nguvu ili kushiriki kwenye shindano.

Kwenye chumba hiki kuna shughuli ya masomo inayoendelezwa hapa. Somo linalofanyika hapa ni somo la kompyuta au tarakilishi. Wanafunzi hawa wameagizwa kwamba wanapotumia mtandao wanatumia mtandao ili kwa shughuli ya masomo pekee. Wanafunzi hawa wanakuja hapa ili kupata masomo kuhusu tarakilishi.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda, vijana hawa wamevalia tshati nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya, inaonekana kwamba kando na wao kuwa walemavu wanaweza kuibuka na talanta zao ili waweze kucheza na kuinua talanta zao kando na ulemavu.

Mwanariadha huyu mwanaume ambaye anaitwa Kimani anaonekana kuwa mwenye upungufu wa kuona au kutoona vizuri. Mwanaume huyu ameongozwa na anayemwongoza ili kuweza kushiriki kwenye riadha zake. Anapopata ushindi huu inaonyesha kwamba wale watu wasiojiweza kwa njia mbali mbali wanaweza kushiriki kwa michezo.

Hili ni darasa ambapo masomo ya kujifunza kuweza kutumia kompyuta yanaendelezwa hapa. Unapotaka kujifunza kutumia kompyuta na shughuli zingine kutumia vifaa vya kijiditali unaweza kuja hapa kupata masomo hayo. Tuna tarakilishi nne hapa ambazo zina....

Mwanaume huyu anayeishi na ulemavu wa kutoweza kutembea anaonyesha kuwa amebeba vitabu. Hii inaonyesha kwamba watu wanaoishi na ulemavu pia wana uwezo wa kwenda shuleni na kupata masomo yao. Hi inaweza kuwa tunaweza kuwasaidia kuwapeleka shuleni na kuwapa vitu amavyo wanavyoweza kutumia katika masomo yao.

Kwenye jengo hili kuna shughuli au somo la kompyuta ambalo linaendelezwa hapa. Kuna kompyuta mbili ambazo wanafunzi hawa hutumia kusoma. Pia kwenye meza hiyo kuna tarakilishi ambayo wanafunzi hao wanatumia kusoma na vitabu vyao. Kuna vitabu vya kuandika na pia vitabu vya kusoma.

Kuna boma la mtu ambalo limejengwa kwa ufasaha zaidi. Hili boma lina nyumba moja. Nyumba imejengwa kwa mabati mekundu. Kwenye boma hili kuna nyasi ambayo imepandwa inayofanya mazingira kuonekana safi na kuleta mandhari ambayo ni sawa kwa mwanadamu hivyo kufanya mwanadamu kuishi kwenye mandhari haya.

Kwenye darasa hili kuna shughuli ya masomo ambayo inaendelezwa. Kwenye ubao mwalimu ameandika kwamba siku hiyo ni siku ya ijumaa mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Mwalimu huyu anataka kufunza kuhusu umuhimu wa herufi ndogo, wanafanzi wake.

Mtu huyu anahutubia wananchi kuhusu jinsi ambavyo tunaweza kuwasaidia wale watu ambao wana upungufu wa kusikia. Hii inaweza kusaidia hao watu wajihisi kama watu wengine na pia watoto ambao wanaaishi na shida ya akili kiafya.

Mazingira haya yanaonyesha mazingira ya shule ambayo ni mazingira mabayo yamesafishwa vizuri sana, kuna nyasi ambayo imepandwa kwa upande wa uwanja huu umefunguliwa na kuwa sahihi .Kuna mlingoti wa bendera ambao umepakwa rangi nyeupe. Shule hii imejengwa kutumia mabati ya rangi nyekundu.

Mashine haya ya kufurahisha watoto, huwasaidia watoto wanapokuwa na wakati wao wanakuja hapa ili kujifurahisha na pia hii bembea watoto hufurahia wanapopanda na kubembea wanapoenda mbele na nyuma.

Hapa ni darasani ambapo kuna mwanafunzi ambaye amefanya mtihani wake wa kidini. Kwenye karatasi hili la kidini kuna maswali kama vile anaulizwa kuchora jua, anaulizwa kuchora bibilia, pia anaulizwa kuwa bibilia imegawanywa katika makundi mangapi. Kuna swali linalouliza samweli aliitwa mara ngapi.

Majengo haya ni majengo yanayopatikana shuleni. Majengo haya kwenye shule huitwa bweni sehemu ambayo watoto hulala baada ya masomo yao. Watoto baada ya kusoma wanaweza kuja kwenye sehemu hii ili kuweza kupumzika na kungoja siku itakayofuata.

Ukuta huu wa shule kuna pango ambalo linaonyesha Sheria zinazofaa kufuatwa na wanafunzi wanaosoma hapa. Baadhi ya Sheria hizi ni Kama vile, kuheshimiana, kufanya kazi kwa Pamoja, kufanya kile kinachofaa, wanafaa kuheshimu walimu wao, kutazama muda na pia kutokufa moyo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda au mpira wa soka , wachezaji Hawa ni wachezaji walio na ulemavu wa kutoweza kutembea , inaonyesha kwamba kando na wao kuwa na ulemavu Wanaweza kufanya shughli zao na kuinua talanta zao kama vile kwa kucheza mpira na kwa kutumia mikwaju .

Haya ni majengo yanayopatikana shuleni, kwenye majengo haya yanaitwa madarasa, madarasa haya ndipo wanafunzi wanapokuja na kupata masomo yao. Kwenye darasa hili wanafunzi hufunzwa na walimu wao ili kuweza kupata kile ambacho wanastahili kusoma, wanaposoma wameenda nyumbani.

Jengo hili lina chuo kikuu ambapo wanafunzi baada ya wamemaliza kidato cha nne, wanafunzi huenda kusomea kozi zao. Kozi kama vile ualimu, kozi ya udaktari, kozi ya kuwa mwanasheria na zinginezo, ili baadaye waweze kupata kazi.

Mwanariadha huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa kutoona vizuri. Kando yake kuna yule mwanaume ambaye anamwongoza anaposhiriki kwenye riadha zake. Mwanamke huyu anaitwa Nancy Chelangat, anatoka katika taifa la Kenya na pia amezaliwa nchini Kenya. Mwanaamke huyu anaonekana kuwa na furaha baada ya kushinda riadha hii.

Hapa ni shuleni ambapo darasani mwalimu ameweka chati ya herufi za alphabeti kwenye ukuta. Mwalimu huyu ameandika herufi kuanzia herufi A hadi Z. Mwalimu huyo ameandika herufi hizo kwa herufi kubwa na herufi ndogo pia. Inaonyesha kwamba wanafunzi wake wanafaa kusoma hizo.

Karatasi hizi za manila zimewekwa kwenye kikapu. Ni karatasi ambazo zina rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi samawati. Karatasi hizi hutumiwa na mwalimu au mwanafunzi kwa kuchora picha au chati za kueka kwenye kuta ili wanafunzi waweze kutumia wanaposoma vitu mbalimbali vinavyohusikana na masomo.

Hii ni sehemu ambayo shughuli ya masomo inaendelezwa hapa. Kwenye darasa hili kunaonekana madawati ambayo yamepangwa kwenye mpangilio sahihi. Pia mbele ya darasa hili kuna tarakilishi ambazo zinaonekana kwamba wanafunzi wanaosoma hapa wanafanya ya somo la kusoma tarakilishi au kompyuta.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa ni wachezaji wa ulemavu. Wachezaji hawa wamevalia nguo za Kenya zilizo na bendera ya Kenya. Nguo zao ni za rangi nyeusi na nyeupe. Wachezaji hawa wanaonekana wenye na furaha kwa kuweka mpira wao wa kandanda mbele yao pamoja na makocha wao.

Shule hii inaonyesha jinsi ilivyojengwa na kutengenezwa vizuri. Shule hii mazingira yake ni safi ambapo kuna mlingoti wa bendera ambao umezingirwa vizuri na maua yenye kupendeza na mandhari yake ambayo ni mazuri. Pia kuna tenki la maji ambalo linatumika kueka maji ili kuweza kutumika shuleni na wanafunzi na pia walimu.

Huyu ni aliyekuwa gavana wa jiji kuu la Nairobi Bwana Mike Sonko. Yupo pamoja na wachezaji wa mchezo wa taekwondo ambao ni walemavu. Inaonyesha kwamba kando na wao kuwa walemavu wanaweza kutumia talanta zao mbalimbali.

Kwenye darasa hili kuna chati ambayo imewekwa kwenye ukuta. Kichwa chati hiyo ni kwamba maji ni uzima ,chati hii inatuonyesha jinsi ya kuchota maji na sehemu ambazo tunaweza kupata maji, pia inatuonyesha matumizi ya maji na jinsi ya kutunza maji ili kuepukana na magonjwa mbalimbali.

Hiki ni chumba ambacho kina shughuli ya masomo ya kompyuta. Inaonyesha kuwa wanafunzi hukuja hapa na kusomea kompyuta zao. Kuna vitabu ambavyo wanafunzi hawa hutumia. Ukisoma kompyuta utaweza kuwa na zile itikifaki ambazo zinafaa ili uweze kutumia kompyuta, simu na vifaa vingine vya kidigitali.

Hawa wawili wanaonekana kuwa na shida au ulemavu wa miguu. Kando na wao kuwa walemavu wanacheza mpira wa kandanda kwa kutumia mguu wao mmoja. Hii inaonyesha kwamba mtu anapokua mlemavu anaweza kushiriki kwa vitu mbalimbali kama vile kucheza na kutembea vizuri.

Kati ya wanaume hao wawili mmoja ni mwanariadha ambaye ana upungufu wa kutoona vizuri. Mwanariadha huyo ambaye anaitwa kimani anaongozwa na mwenzake ambaye anamshikilia mkono na kumwonyesha njia jinsi ya kukimbia. Mwanariadha huyo amefurahi kwa kupata.

Jengo hili ni jengo linalopatikana kwenye shule za upili. Jengo hili ni jengo la ghorofa ambapo chini ya jengo hili kuna afisi ambayo walimu huketi hapo wakati wa kusahisha vitabu vya wanafunzi. Mbele ya jengo hili kuna mlingoti wa bendera ambapo bendera hupandishwa Jumatatu na Ijumaa.

Hii ni jengo linalopatikana shuleni, kwenye jengo hili kuna madarasa mengi na pia afisi za walimu, kwenye jengo hili kuna madarasa ambayo yanaanzia chekechea hadi gredi ya tisa, wanafunzi hawa husomea kwenye darasa yao ili kuweza kupata elimu itakayowasaidia kwenye maisha yao.

Afisa mkuu wa maswala ya masomo nchini Kenya amesimama anawahotubia wananchi na kuwaeleza kuhusu mfumo mpya wa masomo wa nchini Kenya wa CBC na kuwaeleza jinsi mfumo huo una manufaa mengi kuliko mfumo wa kitambo uliokuwa wa 8.4.4.

Jengo hili ni jengo linalopatikana shuleni. Kwenye jengo hili kuna madarasa mengi ambayo wanafunzi husomea. Yakiwemo madarasa haya, kuna darasa la wanafunzi wa chekechea. Kwenye darasa hili, mwalimu amechora chati na kuiweka kwenye ukuta, ili kuonyesha wanafunzi hawa wanaofaa kujua kuandika na kusoma.

Huu ni uwanja unaopatikana shuleni. Kwenye uwanja huu kuna madarasa ambayo yamejengwa kutokana na kiwango cha madarasa hayo kwa mfano kuanzia gredi ya kwanza hadi gredi ya sita. Madarasa haya ni sehemu ambayo wanafunzi hukuja na kupata mafunzo kutoka kwa walimu wao.